Kikopo kidogo chenye rangi nyeupe, kikiwa kimechorwa picha ya ng'ombe na maelezo ya kina kuhusiana na matumizi ya chupa hicho, kilichotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya wanyama hao wa kufugwa na hivyo kuimarisha afya kwa ajili ya uzalishaji uliobora.

Kasha maalumu likiwa na picha ya ng'ombe, lililotumika kuhifadhia dawa ya mifugo na wanyama, na hivyo kuwasaidia wakulima katika ufugaji ulio bora kwa kuwapatia huduma sahihi mifugo hiyo na hivyo kuimarisha uzalishaji wa nyama pamoja na maziwa.

Kiroba cha mbolea pamoja na kiganja kilichoshika samadi, vikionyesha maandalizi ya udongo unaofaa kwa kilimo. Hali hii inaonyesha jitihada za wakulima kuongeza rutuba na kuhakikisha mimea inakuwa kwa afya na kuongeza tija ya mazao kupitia pembejeo hizo.

Mifuko miwili ya mbolea imewekwa kwa pamoja kwa mpangilio mzuri. Ikionekana kama pembejeo muhimu kwa maendeleo ya kilimo. Mbolea hii inaleta rutuba kwenye udongo, husaidia mimea kukua kwa nguvu na kuzaa mazao yenye ubora.

Mfuko uliotumika kuhifadhia chakula maalumu kilichoundwa kwa ajili ya kuku wa kibiashara, lishe hii husaidia kuku kukua kwa haraka na kuwa na afya bora ikihakikisha uzalishaji wa nyama pamoja na mayai unafanikishwa kwa tija kubwa.

Bango kubwa lililoandikwa pembejeo za kilimo likiwa ni sehemu ya kuhamasisha matumizi mazuri ya kisasa katika kilimo, ili kupata mazao yaliyo bora kwa kutumia pembejeo kama vile mbolea na samadi zinazo saidia kuongeza virutubisho shambani.

Mfuko wa dawa ulioandikwa kwa umakini unaoashiria kuwa umetengenezwa mahususi kwa ajili ya kutunza afya ya vifaranga. Dawa hii husaidia kuzuia magonjwa, kuongeza ukuaji wa haraka na kuhakikisha vifaranga wanakuwa na afya bora kwa uzalishaji mzuri.

Masanduku pamoja na makopo mbalimbali yaliyohifadhiwa pembejeo na dawa za wanyama, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha kilimo pamoja na ufugaji vimekuwa bora kwa kutumia mbinu hizo za kisasa ili kuimarisha afya za mifugo pamoja na mazao.

Kiloba chenye rangi nyeusi ikiwa na maandishi yanaelezea pembejeo inayopatikana ndani ya kiloba hicho, kilichotumika kuhifadhia mbolea kwa ajili ya kurutubisha udongo katika kilimo na hivyo kustawisha mazao kwa kasi na kwa wingi.

Kasha lililotumika kuhifadhia dawa ikiwa na picha ya mbwa pamoja na paka, lenye maelezo ya kina, yanayosaidia katika matumizi ya matibabu ya kiafya kwa wanyama hawa wa kufugwa.

Duka kubwa la ghorofa likiwa na bango la pembejeo, linaloashiria bidhaa zinazoashiria bidhaa ndani zinazopatikana ndani, zinazosaidia katika kilimo na ufugaji kama vile samadi pamoja na dawa za wanyama.

Dawa maalum zinazotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama zikiwa zimetengenezwa kwa ufanisi mkubwa, ili kuimarisha afya za mifugo hiyo kwa ajili ya kuleta mazao yaliyo bora ya nyama pamoja na maziwa.

Makopo ya dawa za wanyama na pembejeo yaliyopangwa kwenye rafu yakionyesha maandiko na alama maalumu zikiwa na umuhimu mkubwa wa kulinda afya ya mifugo, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha ustawi wa mifugo mashambani pamoja na majumbani.

Chupa maalumu kilichowekwa picha ya mbwa pamoja na paka, kinachotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya mifugo na hivyo kuimarisha afya za wanyama hao wa kufugwa nyumbani. Ikiwa ni sehemu inayoongeza ustawi kwa wanyama hao.

Boksi la dawa likiwa limewekwa linaloonyesha kuwa limetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuzuia na kutibu minyoo kwa mifugo. Dawa hii ni muhimu katika kulinda afya ya wanyama, kuongeza tija na kuhakikisha ustawi wa mifugo mashambani.

Boksi pamoja na chupa maalumu lenye picha ya ng'ombe lililotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya wanyama hao husika, ikiimarisha matibabu ya kudumisha afya na hivyo kuusaidia katika mazao bora yanayotokana na wanyama hao; ikiwemo maziwa pamoja na nyama.

Chupa maalumu kilichotumika kuhifadhia dawa kwaajili ya mifugo, ikiwa na picha ya ng'ombe, mbwa, mbuzi, pamoja na kondoo, kinachoashiria ni dawa zinazohusisha matibabu ya kiafya kwa wanyama hao husika.

Mfuko maalumu uliotumika kuhifadhia dawa za wanyama ukiwa na picha ya mbuzi pamoja na kondoo, unaoashiria ni dawa maalumu kwa ajili ya mifugo husika na hivyo hisaidia katika matibabu ya afya kwa wanyama hao kwa ajili ya uzalishaji ulio bora wa mazao ya maziwa pamoja na nyama.

Mkulima aliyopo kati kati ya shamba kubwa la matikiti akiwa amevuna matikiti yaliyotapakaa chini, huku begani akishika tikiti moja. Akionyesha kujivunia na mafanikio baada ya kupanda mazao hayo kwa malengo ya kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato katika soko la biashara.

Shamba kubwa la mahindi yaliyostawi na kukomaa vizuri, huku trekta likiwa linapita katikati ya shamba hilo kwa ajili ya kuvuna mahindi hayo yanayoandaliwa na hivyo kuingizwa sokoni kuuzwa kama zao la biashara.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kazi akiwa katikati ya shamba, ameshika ndoo anakusanya nyanya anazozivuna kutoka kwenye shamba hilo, ikiwa ni sehemu ya mazao ya biashara anayotarajia kuyauza na kupata kipato kwa ajili ya kujikumu.

Mkulima wa kike aliyesimama katikati ya shamba kubwa, lenye migomba iliyozaa ndizi zilizokomaa, akiwa anakagua kwa umakini mazao yake, kwa ajili ya kujipatia kipato, kupitia na biashara ya mazao hayo yanayokuzwa kwa ajili ya soko la biashara.

mazao mengi ya viazi yamewekwa kwenye rundo kubwa shambani, huku watu wakiwa kazini kuvuna na kupanga, mandhari inayoonyesha shughuli ya kilimo cha biashara, inayolenga kupata faida kutokana na mauzo na mazao haya.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika sehemu maalumu, wakiwa wamezungukwa na mbegu za kahawa, wanazichambua na kuzichakata kabla ya kuziweka katika soko la biashara kwa ajili ya mauzo na hivyo kujiongezea kipato chao.

Wakulima wawili waliopo katika shamba la kahawa, wakiwa wanachuma matunda hayo kutoka kwenye miti na kuweka kwenye kikapu kidogo cha asili, tayari kwa ajili ya kwenda kuyaandaa na kuyachakata, hivyo kuuza katika soko la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo, wakiwa wanashughulikia mazao ya kahawa, kwa kuyaandaa na kuyaweka kwenye viroba, kabla ya kuyaingiza sokoni kama zao la biashara linalouzwa, na hivyo kujipatia kipato chao.

Viazi vitamu vilivyovunwa na wakulima, vikiwa vimewekwa kwenye matenga ya plastiki, tayari kwa maandalizi ya kwenda kuuzwa sokoni kama mazao ya biashara yanayosaidia kuongeza kipato cha jamii na taifa kiujumla.

Wakulima waliovuna zao la karoti shambani na kuweka katika magunia ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuingiza zao hilo katika soko la biashara, ambapo wanauza na kujipatia kipato kinachosaidia kujikwamua kiuchumi katika jamii zao.

Wakulima waliokusanyika katika shamba wakiwa wamevuna karoti nyingi, zilizoiva zenye rangi ya machungwa na kuziweka katika magunia tayari kwa kuzisafirisha na kuziingiza sokoni kwa mauzo katika biashara hio ya mazao.

Mipapai pamoja na migomba iliyopandwa nje ya eneo la nyumba kwa ajili ya mazao ya biashara, ambayo yanasaidia kuongeza kipato cha familia na hivyo kuwasaidia kujikimu katika maisha ya kila siku.

Wakulima wakishighulika katika kuvuna mahindi, kwenye shamba kubwa huku miche, ikionekana imekauka, tayari kwa mahindi yaliyokomaa, ambayo yanaandaliwa na kuingizwa sokoni kuuzwa, kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mwanamke aliyesimama pembeni ya mahindi yaliyo kauka baada ya kuanikwa kwenye maturubai, yaliyotoka kuvunwa kwenye shamba linalo onekana likiwa na miche iliyokauka. Hali hii ni sehemu ya maandazi ya mazao hayo kwa ajili ya kuuzwa sokoni kama biashara inayoleta kipato kwa jamii na kaya kiujumla.

Mkulima aliyesimama pembeni ya mazao yake ya mbogamboga yajulikanayo kama kabichi, baada ya kuzivuna na kuzikusanya, ikiwa ni sehemu ya kuzisubiria kabichi hizo zikauke vizuri na hivyo kuzipakia katika magunia kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Mkulima aliyopo katika eneo la shamba akiwa anachunguza mazao yake kwa umakini kwa ajili ya kupata mazao yaliyo bora na mafanikio yenye tija katika kilimo hicho cha biashara na hivyo kujiongezea kipato baada ya kuweka bidhaa hizo sokoni.

Nyanya nyekundu zilizoiva na kukomaa vizuri zikiwa zimemwagwa sehemu ya chini katika shamba hilo lenye miche ya nyanya, tayari kwa maandalizi na kuwekwa sokoni kwa ajili ya mauzo kama mazao ya biashara yanayouzwa na kupata kipato.

Migomba iliyopandwa katika eneo la nyumba kwa ajili ya kuzalisha ndizi zitakazo tumika kama mazao ya biashara, yanayouzwa na hivyo kuongeza kipato cha familia kwa ajili ya kujikimu kwenye maisha ya kila siku.

Miche ya pilipili iliyopandwa shambani kwa mpangilio mzuri ikikua kwa afya bora na unyevu unyevu unaofaa, hali hii inaonesha jitihada za wakulima katika kuongeza tija, kulinda mimea dhidi ya magonjwa na kuhakikisha mavuno bora kwa soko la biashara.

Wakulima wawili wa kike wamesimama shambani kwenye shamba la nyanya wakiangalia na kushughulikia miche kwa uangalifu, wanahakikisha mimea inakuwa kwa afya hali hii inaonyesha bidii ya wakulima wanawake katika uzalishaji wa mazao ya biashara na mchango wao katika lishe na kipato cha kaya.

Wakulima waliopo katika shamba wakiwa wamevuna vitunguu na kuviweka kwenye magunia, tayari kwa maandalizi ya kuviingiza sokoni kama zao la biashara linalouzwa, na hivyo kujipatia kipato katika kaya na taifa kwa ujumla.

Miche ya nyanya iliyostawi na kuchipua matunda yenye muonekano wa rangi nyekundu yaliokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa, kwa ajili ya kuingizwa sokoni kama zao la biashara linaliuzwa na kujipatia kipato.

Mkulima wa kiume aliyechuchumaa katika shamba la vitunguu akiwa anafanya kazi ya kuvuna vitunguu hivyo vilivyostawi vizuri kama sehemu ya mazao ya biashara, ambayo tayari anahitaji kuyaandaa na kuyauza katika soko maalum kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba kubwa lililopandwa mahindi pamoja na matikitimaji, ikiwa ni mfumo wa kilimo cha mchanganyiko katika eneo moja kwa ajili ya mazao ya biashara yatayovunwa na kwenda kuuzwa.

Vitunguu vingi vinavyomwagwa chini, vikiwa ni zao muhimu linalohitajika katika jamii, vilivyovunwa tayari kwa ajili ya maandalizi na kwenda kuuzwa kama soko la biashara, kwa kujipatia kipato.

Shamba kubwa lenye mazao yaliyochanganyika kwa ajili ya biashara, likiwa limetengenezwa kwa mfumo mzuri na wa kisasa, kwa kutumia mabomba yanayohakikisha umwagiliaji wa maji katika shamba hilo, na hivyo kuzalisha mazao hata katika kipindi cha kiangazi.

Vitunguu vingi vilivyomwagwa katika udongo baada ya kuvunwa kutoka shambani, ikiwa ni maandalizi ya mazao hayo ya biashara kabla ya kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Na hivyo kuwasaidia wakulima hao kujipatia kipato kitakachowakwamua kiuchumi .

Toroli lililosheheni mazao ya mboga mboga kama vile karoti pamoja na vitunguu, likiwa limesimamishwa shambani hali hii inaonyesha mazao ya mchanganyiko ya biashara yanayouzwa kwaajili ya kujipatia kipato kwa wakulima hao.

Wakulima mbali mbali waliokusanyika katika eneo la pamoja wakiwa wamezungukwa na magunia yaliyosheheni mazao, wanachambua nafaka kwa ajili ya kuzifunga kwenye magunia hayo na kuyaingiza sokoni kwa mauzo ya biashara.

Wakulima walioko shambani wakiwa wanavuna mahindi na kuyaweka katika vikapu vya asili, tayari kwa ajili ya kuyafanyia mchakato maalumu na hivyo kuyaandaa kwa mauzo endelevu katika soko la biashara.

Watu kadhaa waliobeba ndoo zilizosheheni mbegu za kahawa, wakiwa wanazianika juani Kwa ajili ya maandalizi ya mazao hayo na wafanyabiashara kabla ya kuweka sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mahindi yaliyokaushwa na kuwekwa vichanja ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo ya biashara ambayo yanatarajiwa kwenda kutengenezwa vizuri na kuchakatwa kabla ya kuingia sokoni kwa ajili ya mauzo ya biashara, yanayosaidia kuongeza kipato cha jamii.

Wakulima waliokusanyika baada ya kuvuna ndizi huku mikungu mingi ikiwa imewekwa chini, tayari wanaziandaa na kuziweka katika magunia husika kwa ajili ya mauzo ya biashara, kwa hivyo kujipatia kipato chao kimaisha.

Wakulima walio kusanyika katika eneo pembeni ya shamba, huku wakisimama mbele ya magunia yaliyo sheheni viazi, tayari vimeandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa na kujipatia kipato katika soko la biashara.

Shamba kubwa lililopandwa mipapai yaliozaa matunda yalioanza kukomaa tayari kwajili ya kuingizwa sokoni kwa soko la biashara ilikuzwa kujipatia kipato kitakacho wakwamua kiuchumi katika jamii zao.

Wakulima waliyokusanya mazao ya pilipili hoho, na kuweka kwenye vikapu vya asili baada ya kuvuna shambani, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo kwa ajili ya biashara wanayouza na kupata kipato.

Mkulima wa kiume aliyevaa mavazi maalum akiwa anapanga ndizi zilizovunwa baada ya kuiva na kukomaa vizuri, sehemu hii inaashiria matumizi mazuri yanayoleta mafanikio yenye tija katika kilimo cha biashara kulingana na mazao yaliyo bora yanayopatikana na hivyo kuuzwa kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Wakulima wawili wakiwa wamesimama pembezoni ya muembe wenye matunda yaliyokomaa, tayari kwa ajili ya kuyachuma na kwenda kuyauza kama zao la biashara na litakalowasaidia kuwaongezea kipato kwa ajili ya maendeleo yao kiuchumi katika jamii.

Mwanamke aliyebeba gunia katika shamba la mahindi baada ya kuvuna mahindi hayo na kuyamwaga chini kwa ajili ya kuyakausha na kuyachakata, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo kwa kuuzwa sokoni na hivyo kujipatia kipato katika biashara hiyo ya mazao.

Karanga, viazi pamoja na tangawizi zikiwa zimevunwa na kuwekwa juu ya udongo katika shamba tayari kwa ajili ya kuingizwa sokoni kwa mauzo ya biashara yanayowasaidia wakulima hao kujipatia kipato kiuchumi.

Wakulima waliokusanyika katika eneo maalumu baada ya kuvuna nyanya zilizoiva na kukomaa vizuri, wakishirikiana kuziweka katika matenga ya mbao kabla ya kuziweka sokoni na kuuzwa kama mazao ya biashara yanayo waletea kipato.

Mgomba iliyopandwa katika eneo la nyumba, kwa ajili ya kuotesha ndizi zilizokomaa na kuiva vizuri, ikiwa nisehemu ya kilimo cha biashara kinachosaidia kuongeza kipato cha familia, baada ya kuuzwa sokoni kama zao husika la biashara.

Shamba lililo tengenezwa kwa ustadi mkubwa la vitunguu, vikiwa vimeanza kustawi na kuota vizuri, huku mabomba ya umwagiliaji yakipitishwa pembezoni mwa mazao hayo, kwa ajili ya kuhakikisha virutubisho na unyevunyevu unapatikana, kwa ustawi wa mazao hayo ya biashara.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika shamba kubwa wanavuna mazao ya karoti na kuyaweka kwenye matenga ya plastiki, ikiwa ni sehemu ya maandalizi katika mazao hayo kabla ya kuyaweka sokoni kwa mauzo kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima waliokusanyika katika eneo la shamba; wakishirikiana kuweka viazi vilivyovunwa na kumwagwa chini katika magunia, tayari kwa kwenda kuviuza sokoni kwa ajili ya biashara inayowaletea kipato.

Mazao ya mchanganyiko shambani yanaonekana yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwemo mimea yenye majani mabichi, na mengine ikiwa na mashina ya rangi tofauti yanaonyesha kilimo cha biashara kinachotoa mavuno ya aina mbalimbali kwa ajili ya kipato na maendeleo ya wakulima.

Wanawake wawili wanavuna mboga shambani, wakiziweka kwa ustadi ndani ya matenga wanaonyesha bidii na uangalifu katika kuhifadhi mazao. Shughuli hii inaashiria mchango wa wakulima wakike katika uzalishaji wa mazao ya biashara, lishe bora na kipato kwa kaya pamoja na taifa kiujumla.

Mkulima wakiume akiwa anakusanya mahindi yaliyovunwa, tayari kwa ajili ya maandalizi endelvu na kuyachakata mazao hayo ya biashara kabla ya kuingia sokoni kwa mauzo na hivyo kujipatia kipato.

Shamba kubwa la kahawa, likiwa na miti iliyoanza kuchipua, mazao hayo yaliyokomaa na kuiva vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuandaliwa kwa kuchakatwa, kabla ya kuingia kwenye soko la biashara, kwa mauzo ili kujipatia kipato.

Mkulima wa kiume aliopo katika eneo la shamba anachuma mazao ya kahawa kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi na kuyachakata, ili ayaingize katika soko la biashara kwa kuuza na kujipatia kipato.

Shamba la mipapai limepangwa vizuri, miti ikiwa imesimama kwa mstari na majani ya kijani yakipepea kwa upepo, wakulima hulitunza kwa makini ili kuhakikisha matunda bora yanapatikana yakichangia kipato na lishe katika jamii.

Migomba kadhaa iliyopandwa na wakulima wa kilimo kidogo kidogo, ikiwa ni sehemu ya uwanja wa nyumba iliyozaa ndizi zilizokomaa tayari kwa ajili ya chakula au kuuzwa na hivyo kujiongezea kipato.

Mbegu zilizopandwa na wakulima na kuchukua miche ilianza kuota na kuhesabu vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa vilivyowekwa udongo, ikiwa ni mazingira sahihi ya ukuaji wa mbegu hii ni njia wanayotumia wakulima kuandaa mi vu che hiyo kabla ya kupanda ardhini kwa mazao kwenye kilimo endelevu.

Mabomba ya umwagiliaji yalioenea kwenye shamba, yakihudumia mazao yaliomea na kustawi vizuri. Mfumo huu wa kisasa unaonesha jitihada za wakulima katika kuongeza tija, kulinda mimea dhidi ya ukame na kuhakikisha mavuno bora, yanayochangia lishe na kipato cha familia.

Kilimo kizuri kilichotengenezwa kwa mfumo wa kisasa ndani ya jumba la vitalu na wakulima waliojizatiti katika kilimo hicho kwa kuweka mfumo mzuri wa umwagiliaji, lakini pia hata matuta kwa kupanga mbegu hizo kwa mpangilio maalumu kwa ajili ya kupata mafanikio yenye tija.

Shamba kubwa lililopandwa mipapai likiwa na mazao yaliyoanza kukomaa na kuiva tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuingizwa sokoni kama mazao yanayouzwa kwa ajili ya biashara, hivyo kuleta faida kwa wakulima hao waliyojizatiti katika kilimo hicho.

Wakulima waliojizatiti katika kilimo cha kisasa kwa kupanda mbegu katika mpangilio mzuri, na kutumia zana mbalimbali ikiwemo pembejeo kama mbolea pamoja na udongo ni rutuba. Kwa ajili ya kuleta mazao yaliyo bora na kilimo chenye mafanikio makubwa.

Wakulima waliokusanyika shambani wakiwa wanachambua na kuweka viazi vitamu katika matenga ya plastiki kwa ajili ya kuviandaa kwa soko la biashara, kabla ya kwenda kuuza sokoni na hivyo kujiongezea kipato katika jamii yao na taifa kiujumla.

Toroli lililojaa mazao mbalimbali kama karoti, vitunguu na hohoo ikiwa ni matokeo na juhudi kubwa za wakulima. Mchanganyiko huu wa mazao unaonyesha ufanisi wa kazi yao na umuhimu wa kilimo katika kutoa chakula bora.

Mkulima wa mazao ya biashara akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa la matikiti lenye muonekano wa rangi ya kijani; huku begani ameshika tikitimaji moja, ikiwa ni matarajio yake kupata kipato kupitia na mauzo ya mazao hayo.

Hema kubwa la mazao lililoandaliwa na wakulima, waliojizatiti katika kilimo cha kisasa kwa kupanda mbegu bora katika vitaru hivyo kabla ya kuhamisha shambani kwa kilimo endelevu chenye mafanikio na tija.

Shamba la mipapai likiwa na miti iliyooteshwa matunda yaliyokomaa na kuivaa vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na hivyo kutumika kama mazao ya biashara yanayouzwa sokoni na kujipatia kipato.

Jumba la mazao limejaa mazao mbalimbali ya wakulima, ikionyesha mifuko pamoja na mabomba yaliyowekwa mbegu hizo zilizoota. Mandhari hii inashiria kazi kubwa ya wakulima katika kuhifadhi mchango wa kilimo katika lishe na kipato cha jamii kupitia biashara.

Wakulima waliokusanyika baada ya kuvuna nyanya zilizoiva na kukomaa vizuri wakiwa wanaziweka kwenye matenga ya plastiki, tayari kwa maandalizi ya kuingiza mazao hayo ya biashara sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato kwa jamii yao.

Wakulima wanne wakiwemo wanawake pamoja na wanaume, wanaoshirikiana katika upandaji wa mbegu kwenye vitalu, wakihamasisha ulimaji wa mbegu bora kwa ajili mazao, yenye matokeo chanya.

Mihogo iliyowekwa kwenye magunia na kupangwa vizuri na wakulima waliojizatiti katika kilimo cha biashara. Ikiwa tayari kuingizwa sokoni na ivyo kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato, kitakachowakwamua wakulima hao kiuchumi.

Mfuko wenye picha ya kondoo pamoja na mbuzi, Unaoashiria ni dawa ya mifugo husika na ivyo husaidia Kama matibabu ya afya kwa wanyama hao kwa ajiri ya uzalishaji ulio bora wa nyama, pamoja na maziwa.

Jembe la injini linalovutwa na trekta likiwa linafanya kazi ya kukata nyasi katika shamba kwa ajili ya maandalizi ya kilimo kwa msimu unaokuja na hivyo kuleta mafanikio makubwa na yenye tija kwa kupunguza matumizi ya nguvu za binadamu na kuokoa muda.

Jembe la mkono la injini lililopo shambani linalofanya kazi ya kuchanganya udongo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa kilimo endelevu kwa ajili ya mazao ya biashara au chakula.

Kifaa maalumu cha kukuza miche kikiwa kimepangwa kwa ustadi, na katika sehemu hiyo maalumu kwa ajili ya upandaaji wa mazao mbalimbali. Hali hii inahakikisha miche inakua kwa afya bora ikijiandaa kuhamasisha nyumbani na uzalishaji wenye tija.

Gari kubwa lijulikanalo kama trekta likiwa lipo katika eneo la shamba, linakata nyasi kama sehemu ya maandalizi kwa kilimo kinachofuata katika msimu ujao. Trekta hilo likiongeza ufanisi mkubwa kwa kufanya kazi kwa muda mchache lakini pia kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Gari kubwa la kisasa kwa ajili ya ulimaji linalojulikana kwa jina la trekta likiwa linafanya kazi ya kuandaa eneo hilo kwa ajili ya kilimo endelevu, kuongeza ufanisi na kupunguza nguvu kazi za binadamu katika shughuli hizo za kuongeza kilimo cha biashara.

Mashine kubwa ya kulimia ijulikanayo kama trekta ikiwa inavuta jembe katika shamba kubwa lililotapakaa uoto wa kijani ikiwa ni mazao yaliyopandwa mashine hiyo ikitumika kulimia kuvuna pamoja na kuandaa udongo shambani kwa ajili ya kuongeza ufanisi katika kazi hiyo ya kilimo chenye tija na mafanikio.

Miche iliyomea na kustawi vizuri ikiwa na mwonekano wa rangi ya kijani baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya hydroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mashine za kukuzia miche zipo katika mpangilio mzuri zikitumika kwa kuandaa mbegu na kuzipa mazingira bora ya kuota, zikionesha teknolojia ya kisasa inayowasaidia wakulima kuongeza tija na kuhakikisha miche inakua kwa haraka na ubora wa hali ya juu.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa katika maabara maalumu, inayotumia vifaa vya kisasa vya kukuza miche kwa ufanisi mkubwa; ikiwa na udhibiti wa hali ya hewa pamoja na mwanga na hivyo kusaidia kuharakisha ukuaji wa miche hiyo kwa kilimo chenye tija na mafanikio.

Trekta kubwa yenye muonekano wa rangi ya kijani. Lililopo katikati ya shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba. Ikiwa linafanya kazi ya kuchanganya udongo kama sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kilimo endelevu, na hivyo kuongeza ufanisi kwa kutumia muda mchache katika eneo hilo kubwa.

Mkulima akiwa anaendesha trekta linalovuta jembe katika shamba lenye udongo wenye rutuba, likifanya kazi ya kuchanganya udongo huo kwa maandalizi kwaajili ya kilimo endelevu kinachofuata kwa msimu ujao, na hivyo kuongeza tija katika kilimo hicho.

Vifaa vya kukuza miche vimewekwa kwa mpangilio mzuri vikisaidia kuandaa mazingira ya unyevuunyevu yanayofaa na kuhakikisha mbegu zinakua kwa afya na nguvu, vifaa hivi vinahimiza tija katika kilimo cha kisasa na kutoa mazao yaliyo bora.

Vifaa vya kukuza miche, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri vikisaidia wakulima kuandaa mbegu, kuhakikisha udongo wenye rutuba, unyevunyevu unaofaa, hali inayorihusu miche kukua kwa afya bora, na kujiandaa katika matarajio ya kuhamishwa shambani kwa uzalishaji wa tija.

Gari kubwa lijulikanalo kama trekta likiwa na mwonekano wa rangi ya kijani, lipo katika shamba linalofanya kazi ya kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo cha msimu ujao, na hivyo kuongeza tija kulingana na ufanisi mkubwa unatokana na matumizi ya mashine hizo zinazosaidia kuokoa muda, lakini pia kupunguza nguvu kazi za binadamu katika kilimo.

Mkulima akiwa anafanya kazi shambani kwa kutumia jembe la mkono la injini linalofanya kazi ya kuchanganya udongo katika shamba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya upandaji wa mazao kwa ajili ya kilimo endelevu chenye tija.

Wakulima wawili wanaondesha trekta lililopo shambani, likiwa linavuta jembe, na hivyo kusahidia katika kazi ya kuandaa shamba hilo kabla ya kuanza kupanda mazao, kwa kuleta mafanikio yenye tija.

Trekta kubwa lililopo shambani likiwa linafanya kazi ya kukata nyasi kwa ajili ya maandalizi kwa kilimo katika msimu, unaokuja na hivyo huongeza ufanisi mkubwa kwa kupunguza nguvu kazi zitokanazo na binadamu.

Mashine ya kukuza miche iliyowekwa kwa mpangilio mzuri ikitumika kutoa udongo wenye rutuba, unyevu unaofaa na hali bora ya kuota kwa mbegu. Vifaa hivi vya kisasa vinasaidia kuongeza tija na kuhakikisha ukuaji wa miche kwa haraka pia hutoa mazao bora kwa kilimo cha viwandani.

Mashine ya kukuza miche imewekwa shambani kwenye shamba la nyanya, inayotumika katika kuweka mazingira bora ya kuota kwa mbegu. Vifaa hivi vya kisasa vinahakikisha miche inakuwa kwa afya na haraka, ikiongeza tija na kutoa mazao bora kwa kilimo cha nyanya.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuhakikisha miche inakuwa kwa ustawi na kwa haraka, ikiwa imewekwa katikati ya mazao hayo ya nyanya na hivyo kuhimarisha uzalishaji wa mazao hayo katikA kilimo hicho kinachotumia mashine kwa uzalishaji bora wa mazao ya biashara na chakula.

Mkulima anayeendesha trekta kubwa shambani, akiwa anafanya kazi ya kuchanganya udongo, kwa ajili ya maandalizi katika a kilimo hicho husika, na hivyo kuongeza ufanisi, kwa kupunguza muda na nguvukazi za binadamu.

Mashine maalumu inayovutwa na trekta, ikiwa inafanya kazi mbalimbali katika shamba kama vile, kuvuna pamoja na kuchambua mazao na hivyo kuongeza ufanisi mkubwa kwa kupunguza nguvu kazi itumikanayo na wakulima.

Mkulima anayetumia jembe la mkono la injini kwa ajili ya kuchanganya udongo katika shamba, ikiwa ni sehemu ya matumizi ya mashine za kisasa zinazoongeza ufanisi mkubwa na kupunguza nguvu kazi za binadamu kwenye kilimo.

Vifaa vya kukuza mishe vimepangwa kwa mpangilio mzuri, vikisaidia katika malezi ya mimea midogo kwa udongo wenye rutuba unyevu unyevu unaofaa na mwanga unaohitajika. Vifaa hivi vinahimiza kilimo cha kisasa na kuongeza tija na kuhakikisha mishe inakua kwa afya na ubora.

Vifaa maalumu vinavyowekwa kwenye maabara kwa ajili ya kukuza miche vikiwa na udhibiti wa mwanga, unyevu uvnyevu pamoja na joto kwa ajili yakuongeza ufanisi wa kuchipusha miche hiyo katika hali iliyo bora kabla ya kwenda kupandwa shambani kwa kilimo endelevu.

Mashine iliyowekwa shambani inatekeleza kazi ya kuvuna mazao kwa haraka na kwa ufanisi. Ikijumuisha kuvuna, kuchambua na kusafisha zao katika hatua moja. Vifaa hivi vinasaidia wakulima kuongeza tija ya kupunguza kazi ngumu shambani.

Mashine maalum ya kukuza miche iliyowekwa ndani ya hema la mazao zilitumika kuandaa na kuweka mazingira bora ya kuotesha mbegu, vifaa hivi vya kisasa vinahakikisha miche inakuwa kwa haraka afya bora na kuongeza tija ya kilimo cha kisasa, kwa kumwagilia maji ya kunyunyiza na hivyo kuongeza unyevunyevu kwa ustawi bora wa mbegu hizo.

Vifaa vya kukuza miche vilivyoundwa kwa umbo maalumu vikisaidia katika malezi ya mimea midogo ili ikuwe kwa afya na uhimara, na vina umuhimu mkubwa katika kuongeza ufanisi wa kilimo cha kisasa na upatikanaji wa mazao bora.

Wakulima wawili waliopo juu ya trekta wakiwa wa naendesha trekta hilo linalovuta jembe linalofanya kazi ya kuandaa na kuchanganya udongo ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo endelevu kwenye shamba hilo.

Jembe la injini ndogo, linalofanya kazi ya kuandaa shamba kwa kuchanganya udongo, lakini na kukata nyasi, linalosaidia katika kuongeza ufanisi mkubwa na kupunguza nguvu kazi ya wakulima na hivyo kuleta kilimo chenye tija.

Magari mawili yajulikanayo kama matrekta yakiwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, yanalima kwa kuandaa na kuchanganya udongo huo kabla ya kilimo endelevu kuendelea katika shamba hilo, ikiwa ni maandalizi ya upandaji wa mazao.

Trekta kubwa linalovuta jembe likiwa linafanya kazi ya kuchanganya na kuandaa udongo katika shamba kubwa lenye udongo mzuri wenye rutuba sehemu hii ni hali inayoashiria uwandaaji wa kilimo endelevu katika shamba hilo.

Samaki wa aina tofauti wakiwa na rangi mbalimbali wanaoelea ndani ya maji katika chombo kilichotengenezwa kwa ajili ya kufugia samaki hao kwa malengo ya mapambo, ikiwa ni sehemu ya kufurahisha macho na pia kujiongeza katika kipato.

Samaki watatu wenye rangi tofauti wakiwa wanaogelea kwenye maji, wenye mvuto mzuri, waliowekwa katika chombo maalumu cha ufugaji kwa ajili ya mapambo na hivyo kujipatia kipato wakiuzwa kwa watu mbalimbali wenye mahitaji ya kuwatumia katika ofisi au makazi yao.

Ujenzi wa bwawa la samaki, unaofanyika katika eneo maalumu, kwa ajili ya kuandaa mazingira hayo, ikiwa ni sehemu ya ufugaji wa samaki, na hivyo kuhakikisha uzalishaji, kwa ajili ya samaki hao wanaouzwa kama biashara endelevu.

Samaki wa rangi nyekundu akiwa anaogelea ndani ya maji kwenye chombo maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya kufugia samaki hao, ikiwa ni sehemu ya mapambo katika makazi ya watu au ofisini na hivyo kusaidia latika mvuto kwa binadamu.

Bwawa dogo la samaki likiwa limejazwa maji safi na samaki wanaogelea kwa utulivu ndani yake. Mandhari hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa unaolenga kuongeza uzalishaji, lishe, pamoja na kipato kwa wakulima.

Watu mbalimbali waliokusanyika pembeni ya magunia ya mahindi yaliyo wazi, wakionekana kushirikiana kuhusu mavuno hayo. Tukio hili linaloonyesha umuhimu wa mazao ya chakula, katika maisha ya jamii na usalama wa lishe.

Vikapu vya asili vilivyopo katika eneo la wazi vikiwa vimesheheni nafaka kama vile Maharagwe, Karanga pamoja na njugu kama sehemu ya mazao ya chakula na hivyo kuwavutia wateja wanaopita maeneo hayo kununua kwa ajili ya mahitaji yao ya nyumban.

Duka lililosheheni magunia yaliyowekwa wazi ikiwa na nafaka za mazao ya chakula kama vile maharagwe, mahindi, mtama pamoja na ulezi na hivo kuwarahisishia wateja wanaokuja maeneo hayo kwa ajili ya kununua bidhaa hizo kwa mahitaji ya nyumbani.

Mwanaume aliye simama katika eneo lililo sheheni miti ya aina mbalimbali, akiwa ameshika mche wa mti mkononi mwake tayari kwa ajili ya kupanda na hivyo kuongeza misitu kwa kuleta makazi ya wanyama pamoja na vyanzo vya maji.

Mwanaume amepanda miche ya miti kwenye vitalu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Akihakikisha kila mimea ina nafasi katika sehemu hiyo. Shughuli hii inaonyesha uzalishaji wa misitu kwa ajili ya kustawisha mazingira kwa makazi ya viumbe hai pamoja na kuleta vyanzo vya maji.

Wana misitu wanapanga na kuandaa miche ya miti kwa uangalifu na kuhakikisha kila mmea una nafasi na kunaudongo unaofaa Kwa ukuwaji. Shughuli hii inaonesha juhudi za jamii katika kuhifadhia wa mazingira kuongeza uwoto wa asili na kuongeza tija ya misitu.

Daraja lililosimama juu ya mfereji ndani ya msitu, likiunganisha pande mbili za mito na kurahisisha usafirishaji wa watu na mali. Mandhari hii muundo wa mazingira ya asili , uoto wa miti na umuhimu wa miundo mbinu katika hifadhi ya porini.

Wanamisitu wawili wanao shirikiana katika kupandwa miche ya miti kwenye eneo hilo la kitalu, ikiwa ni sehemu ya maandazi ya upandaji wa misitu. Miche hiyo inasuburiwa na hivyo kuhamishwa katika eneo la wazi kwa ajili ya kuzalisha misitu.

Eneo maalum la kupandia miche ya miti lililoandaliwa kwa umakini ili kukuza mimea midogo kabla ya kupelekwa msituni. Hatua hii ni muhimu katika uhifadhi wa mazingira pia kurejesha uoto wa asili na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.

Eneo la msitu linaloonekana likiwa na miti mirefu ya kijani vichaka pamoja na miamba. Hali hii inatoa makazi ya wanyama wa porini huku ikihifadhi maji, hewa safi na kuhimarisha uwiano wa mazingira.

Maji yanayotiririka katikati ya miti mirefu iliyoota kwa asili yake, ikiwa ni sehemu ya msitu inayosaidia upatikanaji wa maji pamoja na makazi ya viumbe hai, pia huleta malighafi zinazotumika kutengeneza mbao na hivyo kuongeza pato la taifa na jamii kiujumla.

Mkulima aliyejizatiti katika kilimo cha umwagiliaji akiwa ameshika bomba linalomwagilia maji katika miche hiyo ya miti, tayari kwa maandalizi ya kupanda na kuandaa misitu inayotumika kama vyanzo vya maji na mazingira ya viumbe hai.

Watu wakishirikiana kupanda miti kwa mshikamano mkubwa. Kila mmoja akiwa ameshika miche kwa uangalifu na kuweka ardhini, jambo linaloonyesha mshikamano wa kijamii katika kulinda mazingira na kurejesha uoto wa asili kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho.

Mwanume alievaa flana ya kijani akiwa amesimama pembezoni mwa vitalu vya miche ya miti. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya upandaji wa misitu unaosaidia katika kuongeza vyanzo vya maji, pamoja na makazi ya viumbe hai mbalimbali.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia mfumo wa usafirishaji wa maji yenye madini na virutubisho stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimiea pasipo kuitaji udongo.

Mizizi iliyo nwekwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vyenye maji yenye virutubisho na madini stahiki kwajili ya kuchipua miche hiyo pasipo kuhitaji udongo na hivyo kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa mazao.

Miche mingi iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya hydroponi vinavyo safirisha maji yenye madini na virutubisho stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya haidroponi, vinavyotumia mfumo wa usafirishaji wa maji vyenye madini stahiki, pamoja na virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche maalumu iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji ya mimea hiyo pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa mazao.

Mizizi ya mimea iliyowekwa kwenye chombo chenye maji maalumu yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea hiyo pasipo kuhitaji uwepo wa udongo, hivyo vifaa hivyo vilivyotengenezwa kwa ustadi vinasaidia kuongeza ufanisi katika kukuza mazao.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, ilioota na kumea vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia mfumo wa maji vyenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuitaji uwepo wa udongo.

Kifaa maalumu cha haidroponi kinachotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, kikiwa kimewekwa miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa pasipo uwepo wa udongo.

Vifaa maalumu vya haidroponi vyenye miche michache ndani yake, vinazosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea hiyo, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo, na hivyo, kuchangia katika matumizi sahihi ya nishati pamoja na rasilimali katika kilimo hicho chenye tija.

Miche iliyomea na kustawi vizuri yenye muonekano wa rangi ya kijani baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye madini na virutubisho stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri yenye muonekano wa rangi ya kijani baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu ya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayotumia mfumo wa usafirishaji wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo, na hivyo kuongeza ufanisi kwa mazao.

Miche iliyomea na kustawi vizuri ikiwa na muonekano wa rangi ya kijani baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini sahihi kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi katika mazao hayo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupanda kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche mingi iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupanda kwenye kifaa maalumu kinachotumia maji, yenye virutubisho na madini sahihi kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa mazao.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea hiyo pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, ikiwa na mwonekano wenye rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupanda kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri yenye muonekano wa rangi ya kijani pamoja na kahawia, baada ya kupandwa kwenye mabomba ya haidroponi yanayotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche mingi iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi wa kuzalisha miche hiyo kwa haraka.

Shamba kubwa lililosheheni mazao ya mbogamboga; yaliyolimwa kwa ajili ya matarajio katika kilimo hicho cha viwandani. Mazao hayo ambayo huvunwa na kwenda kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizokamilika na hivyo kuuzwa kwa ajili ya kuongeza kipato kwenye jamii, kaya na taifa kiujumla.

Vifaranga wadogo waliosimama juu ya pumba zilizotandazwa sakafuni, wakionekana wanakula chakula kwa ustadi, hali inayodhihirisha namna ya ufugaji wa kisasa unaohakikisha malezi bora na lishe ya kuku wachanga, ili waweze kukua kwa afya na kwa haraka.

Trekta lililopo katika eneo la shamba, linalofanya kazi ya kulima na hivyo kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mazao, kwa kilimo endelevu na chenye tija, na pia hupunguza nguvu kazi za wakulima katika shughuli nzima ya kilimo.

Shamba kubwa lililosheheni mazao ya mbogamboga, yakiwa yamepandwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya kuimarisha kilimo hicho cha viwandani, kwa kuvuna mazao hayo na kuyachakata kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa.

Gari kubwa lijulikanalo kama trekta, likiwa katika shamba lililopandwa vizuri kwa mpangilio maalumu na kwa mfumo wa kisasa, katika kilimo hicho cha kiwandani linalofanya kazi ya kumwagilia maji na hivyo kustawisha mazao hayo.

Vifaranga wengi waliopo ndanii ya nyumba kubwa la kufugia, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani, kwa kutumia mfumo huo wa kisasa unaowawezesha vifaranga hao kukua vizuri, tena kwa haraka, na hivyo kuleta mazao bora ya nyama pamoja na mayai kwa wingi.

Shamba kubwa lililosheheni miche iliyomea na kustawi vizuri likiwa na muonekano wa kijani kwa mazao, yaliyotapakaa hadi kwenye safu na katika kilimo hicho cha kisasa kinachotumia mfumo mzuri kwa ajili ya kuleta mazao yaliyo bora kwa shughuli za biashara.

Mkulima aliyesimama ndani ya jumba kubwa la mazao lililosheheni miche pamoja na mbogamboga zilizomea na kustawi vizuri, baada ya matumizi ya kilimo cha kisasa cha viwandani kinacholeta mazao mengi na yenye mafanikio makubwa.

Uyoga uliyopandwa ndani ya jumba maalumu, unaonyesha mbinu za kilimo cha kisasa cha viwandani. Ambapo mazingira hudhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji mzuri, teknolojia hii husaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao bora yenye thamani kubwa.

Kuku wengi waliokusanyika ndani ya banda, lililojengwa kwa ajili ya ufugaji wa viwandani, wakionyesha mfumo wa ufugaji wenye tija unaolenga kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Ng'ombe weupe na weusi, wako ndani ya zizi la kisasa lililojengwa kwa mpangilio mzuri likiwa na mfumo wa chakula, maji safi, na udhibiti wa mazingira. Hali hii inaonyesha ufugaji wa kisasa unaolenga kuongeza tija, lishe, na ubora wa mazao ya ng'ombe.

Mkulima mwenye furaha akiwa katikati ya shamba la nyanya lililopo ndani ya hema kubwa la mazao. Anakagua matunda hayo yaliyoanza kukomaa ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani kinachosaidia kutengeneza bidhaa mbalimbali kutokana na mazao hayo.

Nyanya zilizopo kiwandani, zikiwa zinachakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mchuzi pamoja na kachumbari za kisasa, mazao haya yanatokana na kilimo cha viwandani husaidia katika uzalishaji wa bidhaa zilizomaliziwa na hivyo kuuzwa kwa ajili ya biashara.

kabichi nyingi zimepandwa shambani kwa mpangilio mzuri zikiwa na majani yenye rangi ya kijani na afya kilimo hiki cha kisasa, kinahakikisha tija kubwa kupunguza magonjwa ya mimea na pia kutoa mazao bora kwa matumizi ya chakula na katika soko la biashara.

Shamba kubwa lililosheheni mazao ya mbogamboga yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri na kutumia mfumo wa kisasa kwa ajili ya kilimo cha viwandani kinachosaidia kupatikana kwa malighafi zinazotengeneza bidhaa zilizo maliziwa, na hivyo kuuzwa kama soko la biashara.

Jumba la kufugia kuku, likiwa limejaa ndege wengi waliopangwa kwa mpangilio wa kisasa, na kuhakikisha chakula, maji safi, na mazingira yaliyodhibitiwa, shughuli hii inaonyesha ufugaji wa viwandani unaolenga kuongeza tija, lishe na uzalishaji mkubwa wa mayai na nyama.

Kuku wengi waliopo ndani ya jumba kubwa la kisasa la ufugaji, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani kinachotumia mfumo wa kisasa, kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa viwandani kutokana na ufugaji huo wa kuku.

Ngo'mbe waliowekwa katika jumba kubwa la ufugaji wakiwa wamebanwa vichwa vyao sehemu ya malisho, wanajipatia chakula kilichowekwa katika mazingira safi na hivyo kuimarisha ufugaji wa wanyama hao kwa ajili ya kujipatia nyama pamoja na maziwa.

Nyanya zilizowekwa kwenye matenga katika eneo la kiwanda, zinazotokana na kilimo cha kisasa cha viwandani, ikiwa zipo tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mchuzi, kwa ajili ya kuuzwa kama biashara.

Jumba kubwa la mazao lililo sheheni mimea iliyostawi vizuri yenye muonekano wa rangi yakijani, kwa ajili ya kilimo cha viwandani kinachosaidia kuleta bidhaa zilizo maliziwa zinazotokana na malighafi kupitia kilimo.

Mkulima yupo shambani kwenye shamba la mahindi lililopangwa kwa mstari akitazama mimea iliyokuwa kwa afya na nguvu, shamba hili la kisasa linaonyesha mbinu za kilimo zenye tija zikihakikisha mazao bora lishe na faida za kiuchumi kwa wakulima.

Jumba kubwa la kufugia kuku limejaa ndege wengi waliopangwa kwa mpangilio wa kisasa, likihakikisha chakula, maji safi na hali salama ya ukuaji. Hali hii inaonyesha ufugaji wa viwandani unaolenga kuongeza tija, lishe na uzalishaji mkubwa wa mayai pamoja na nyama.

Shamba la mananasi limepangwa kwa mstari ya kuvutia, kila mmea ukiwa na majani makubwa ya kijani kibichi yanayong'ara chini ya mwanga wa jua. Ikionyesha kilimo cha kisasa chenye mpangilio mzuri kinacholenga kuongeza tija na ubora wa mazao ya biashara.

Trekta kubwa linalofanya kazi yakuchanganya udongo shambani, likiwa linasaidia katika maandalizi ya kilimo endelevu kabla yakuanza kupanda mazao kwenye shamba hilo na hivyo kuleta mafanikio makubwa kwakuongeza ufanisi wa kazi.

Miche ya nyanya imepandwa kwenye shamba maalumu kwa mstari, uliopangwa kwa ustadi ikikuwa kwa afya bora na rangi ya kijani kibichi. Kilimo hiki cha kisasa kina hakikisha tija kubwa kuzuia magonjwa ya mimea na kutoa mazao bora kwa soko na matumizi ya chakula.

Shamba kubwa la kabichi, likiwa na mazao yaliyomea na kustawi vizuri baada ya kutumia mbinu za kisasa katika kilimo hicho cha viwandani , kinachosaidia kuleta mazao yanayotumika kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizo maliziwa.

Wafanyakazi maalumu wa kiwandani wakiwa wamevaa nguo za kazi, wanafanya mchakato wa kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao katika kilimo cha viwandani.

Jumba kubwa la kufugia kuku limejaa ndege wengi waliopangwa kwa mfumo wa kisasa, ikihakikisha chakula, maji safi na mazingira yaliyodhibitiwa. Hali hii inaonesha ufugaji wa kiwandani unaolenga kuongeza tija, lishe na uzalishaji mkubwa wa wanyama pamoja na mayai.

Nyanya zilizostawi zinazoonekana zikiwa na rangi nyekundu pamoja na kijani; zikionyesha afya bora na ukuaji mzuri kutokana na mbolea na mbinu bora za kilimo cha kisasa, hali inayoshirisha mafanikio ya kilimo cha biashara chenye tija kubwa katika ulimaji wa mazao hayo kwa ajili ya viwandani.

Wafanyakazi maalum waliovaa mavazi ya kazi wakiwa wanachakata nilipele hoho katika kiwanda, hali hii inaonyesha sehemu ya uzalishaji wa mazao yanayotokana na kilimo cha viwandani, kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa zinazouzwa na hivyo kujipatia kipato.

Mkulima akiwa anamwaga vitunguu vingi, katika eneo la ardhi, baada ya kuvivuna shambani, kwa kilimo hicho cha viwandani, kinacholeta tija kulingana na bidhaa zinaazotengenezwa kupitia mazao hayo, na hivyo kuuzwa kwa biashara.

Jumba kubwa la mazao, kwa ajili ya kilimo cha viwandani. Likiwa na mazao yaliomea na kustawi vizuri, kutokana na mbinu za kisasa zinazotumika. Ili kuimarisha kilimo icho kwa ajili ya kuleta mafanikio yenye tija.

Trekta kubwa linalofanya kazi juu ya shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, likivuta jembe linalolima na kuandaa udongo huo kabla ya kilimo endelevu kwa kupanda mazao, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya shamba hilo kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo.

Shamba lenye udongo mwekundu wenye rutuba, lililopandwa mazao na kuwekwa mfumo mzuri wa umwagiliaji kwa kupitisha mabomba. Yanayotumika kumwagilia maji na kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo mda wote katika shamba hilo kwa ajili ya mazao yenye tija na mafanikio.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika eneo lenye udongo mwekundu wenye rutuba, ikiwa wamepitisha mabomba hayo katika matuta yenye miche iliyoanza kumea vizuri, kwa ajili ya kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote hata katika kipindi cha kiangazi.

Mkulima aliyejidhatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akiwa ameshika bomba na mpira, anamwagilia maji katika kitalu hicho, chenye mazao kwa ajili ya kuhakikisha unyevu unyevu unaoleta tija kwa kuzalishaji wa mazao bora.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba, na hivyo kuleta mazao yaliyostawi vizuri katika eneo hilo, kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo cha viwandani pamoja na biashara.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo mzuri, wenye rutuba kwa ajili ya kuhakikisha unyevuunyevu unakuwepo muda wote katika shamba hilo na hivyo kustawisha mazao kwa kiasi kikubwa.

Mfumo mzuri wa mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa katika eneo kubwa la wazi lenye udongo mwekundu wenye rutuba, yakiwa yameandaliwa kwajili ya umwagiliaji na hivyo kuimarisha kilimo hicho cha mazao ya biashara au ya chakula na hivyo kuleta tija kwa wakulima.

Mfumo wa mabomba ya umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, ikihakikisha maji yanakuwepo muda wote katika shamba hilo kwa ajili ya kuongeza unyevuunyevu hivyo kusaidia kustawi kwa mazao.

Mazao yaliyopandwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, ndani ya hema la vitalu, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepitishwa katikati ya miche hiyo ilikuhakikisha unyevu unyevu unakuwepo muda wote hata katika kipindi cha kiangazi.

Mkulima wa kiume aliyejidhatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akiwa anamwagilia miche iliyopandwa katika vitalu vya mazao, tayari kwa kuhakikisha unyevuunyevu unakuwa wa kutosha katika miche hiyo na hivyo kustawisha kwa ajili ya mazao bora katika kilimo chenye tija na mafanikio.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba, huku mazao yakistawi kutokana na unyevunyevu unaopatikana katika shamba hilo kwa wakati wote, kutokana na maji hayo yanayomwagiliwa na mabomba ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye miche iliyoanza kustawi vizuri, ukihakikisha upatikanaji wa maji yanayoleta unyevuunyevu kwa ajili ya ustawi wa miche hiyo na hivyo kuleta mazao yaliyo bora.

Shamba kubwa lenye miche iliyostawi na kumea vizuri huku mfumo mahususi wa umwagiliaji ukiwa umewekwa shambani hapo, unaohakikisha maji yanakua muda wote hata katika kipindi cha kiangazi kwa ajili ya kurutubisha mazao hayo.

Mabomba ya kumwagilia maji yaliyowekwa katika eneo la shamba yakihakikisha maji yanakuwepo mda wote, kwa kuleta unyevu unyevu kwa ajili ya ustawi wa mbegu zinazopandwa eneo hilo na hivyo kuleta mazao yaliyobora.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa kwenye mfumo mzuri katikati ya matuta kwenye eneo hilo la shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, kwa ajili ya kuhakikisha maji yanakuwepo muda wote hata katika kipindi cha kiangazi na hivyo kusaidia katika kilimo endelevu.

Mwanaume mmoja akiwa ana shughulika katika kutengeneza mfumo wa umwagiliaji shambani kwa kuhakikisha mabomba yanakaa sawa, ili kuleta maji na unyevuunyevu kwenye mazao hayo yaliyopandwa kwa ajili ya kustawi vizuri.

Mbomba ya umwagiliaji yaliyowekwa katika shamba pembeni ya mbegu, zilizopandwa juu ya matuta kwa ajili ya kuhakikisha maji yanapatikana muda wote hasa katika kiangazi hivyo kuleta mafanikio katika kilimo.

Mabomba ya umwagiliaji, yaliyotengenezwa kwa mfumo mzuri wa kisasa katika shamba lenye matuta yaliyopandwa mbegu zilizoanza kuchipuwa miche, likiwa na hali ya unyevunyevu kutokana na maji hayo yanayopatikana muda wote hata katika kipindi cha kiangazi.

Mabomba yaliyotengenezwa katika shamba maalumu kwa kupitishwa chini. Na hivyo kuhakikisha mfumo huo unasaidia katika umwagiliaji wa maji kwenye shamba hilo kwa ajili ya kuleta unyevunyevu kwa kustawisha na kurutubisha ardhi hiyo na hivyo kuleta mazao yaliyo bora.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa la mahindi, kwa ajili ya kuhakikisha maji yanakuwepo muda wote, na hivyo kuleta unyevuunyevu, unaosaidia kuongeza virutubisho katika mimea hiyo ya mazao ya chakula au biashara.

Eneo lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo vichaka pamoja na miti mirefu; iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima na hivyo kuleta taswira nzuri ya kuvutia, ya mazingira hayo yaliyo asili.

Twiga mrefu aliyesimama katikati ya uuoyto wa asili ikiwemo miti pamoja na vichaka huku kwa mbali majengo makubwa ya gorofa yakionekana katika mji, uliopo karibu na sehemu hiyo aliyosimama twiga. Kwa pamoja inaleta mandhari nzuri na kuvutia ya mazingira hayo ya asili na ya kutengeneza.

Barabara ya vumbi iliyopita maeneo ya porini, huku ikiwa imezungukwa na uoto wa kijani wa asili, kama vile nyasi pamoja na miti; huku milima ikiwa inaonekana katika mandhari hiyo nzuri ya kuvutia, ya mazingira ya porini.

Eneo lililotawaliwa na uwoto wa asili wa kijani, ikiwemo nyasi pamoja na miti, huku kwa mbali maji na milima kuoneka na hivyo kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia katika maeneo hayo ya porini.

Eneo lenye mandhari ya kuvutia lililotawaliwa na udongo mwekundu ikiwemo na uoto wa kisavana uliotapakaa hadi kwenye safu za milima, huku anga lenye mawingu mepesi likifunika eneo hilo na kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili.

Wanyama pori wajulikanao kama tembo wakiwa katika eneo lililotanda na uoto wa kijani kama vile nyasi pamoja na miti michache, yenye mandhari ya kuvutia inayoonyesha uhusiano wa wanyama hao na mazingira yao ya asili ya porini.

Mazingira tulivu na yenye mvuto, huku uoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti vilivyopo pembeni ya mlima Kilimanjaro unaotumika kama urithi wa taifa la Tanzania, ikiwa ni sehemu ya mazingira halisi, safi na ya kupendeza.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kisavana ikiwemo nyasi zilizokauka pamoja na miti mirefu yenye matawi machache, huku anga la bluu likifunika mazingira hayo yaliyo na mvuto na yenye taswira ya asili katika maporini.

Eneo la porini lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo vichaka pamoja na miti, ikiwa ni sehemu yenye mazingira tulivu na yenye mvuto kwa hali hiyo inayoleta taswira nzuri na mandhari ya kuvutia.

Twiga mrefu aliyesimama katikati ya uoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti wenye muonekeno wa kijani huku majengo yakionekana kutoka kwa mbali na hivyo kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Eneo la maji bukwa na mazingira mazuri, ikiwemo miti pamoja na nyasi za kijani huku makazi ya watu yakiwa kwa asilimia ndogo, na kuleta taswira ya mvuto katika mazingira hayo ya mchanganyiko.

Mazingira ya asili yenye mvuto, yaliyotengenezwa na uoto wa kijani uliyotapakaa hadi kwenye safu za milima. Huku anga la bluu lenye mawingu mepesi likifunika maeneo hayo yenye mazingira mazuri na ya kuvutia.

Eneo lenye mandhari nzuri na ya kuvutia, huku maji yanayotiririka katikati ya uoto wa asili, ikiwemo miti pamoja na nyasi. Vikileta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili na tulivu katika eneo hilo.

Barabara nzuri iliyopita katikati ya maeneo yenye uoto wa asili uliotapakaa hadi kweye safu za milima na kuleta taswira nzuri ya mazingira ya asilia ya porini katika hali hiyo ya mandhari yenye mvuto.

Maji yaliyozungukwa na mazingira tulivu na ya asili, ikiwemo miti pamoja na mazao; huku makazi machache yakionekana katika eneo hilo, lenye taswira nzuri ya mazingira yenye mvuto machoni kwa binadamu.

Eneo kubwa lenye uwazi, lililotawaliwa na nyasi zenye kukauka huku mti mmoja ukiwa umesimama ukiwa unavutia sana, pia anga la bluu likiwa limetanda eneo hilo na kuleta taswira nzuri ya mazingira tulivu yaliyo asilia.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kijani wa asili ikiwemo nyasi ndefu pamoja na miti. huku wingu zito likitanda na kuleta taswira tulivu ya mazingira mazuri ya asilia.

Eneo kubwa lililotawaliwa na milima pamoja na uoto wa kijani wa asili, likiwa limefunikwa na anga lenye mawingu mepesi. Hali hii inaonyesha mazingira ya asili yenye mvuto na taswira ya utulivu katika maeneo hayo ya porini.

Eneo la porini lililotawaliwa na uoto wa asili, ikiwemo nyasi, pamoja na miti, na vichaka, huku jua likichomoza kwa hali ya mwanga angavu, na hivyo kuleta taswira nzuri ya mazingira ya sili katika eneo hilo.

Enea lenye mandhali ya kuvutia lililotawaliwa na maji. Yalio zungukwa na milima ikiwa na muonekano wa kijani kutokana na uoto wa asili, uliopo pembezoni na kwenye safu za milima hiyo inayoleta mazingira ya mvuto ya asili.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo nyasi pamoja na miti iliyofunikwa na anga la bluu lenye mawingu mepesi na hivyo kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia na mvuto mkubwa.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa asili uliopo pembezoni mwa barabara ya vumbi inayoelekea hadi kwenye safu za milima, katika mazingira haya ya porini yenye mvuto na mandhari nzuri ya kuvutia.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kijani ikiwemo nyasi, mazao pamoja miti mbalimbali iliyotapakaa kwenye safu za milima, mazingira yakiwa ni tulivu na yenye mvuto, yanayoleta mandhari ya asili.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kisavana ikiwepo nyasi zilizo kauka pamoja na miti michache mirefu membamba, huku kwa mbali milima ikionekana na hivyo kuleta taswira nzuri ya mandhari ya kiasili

Eneo lenye mandhari nzuri ya kuvutia katika mazingira ya porini, huku mto ukiwa umepita katikati ya uoto wa asili uliotapakaa katika eneo hilo na kuleta picha nzuri ya mazingira yaliyo ya asilia.

Eneo lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani, ikwemo nyasi pamoja na miti iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima, huku makazi ya watu yakiwepo kwa asilimia ndogo. Hali inayoonyesha mazingira tulivu yenye mandhari nzuri na mvuto.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kijani wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti, huku makazi ya watu yakijitokeza kwa asilimia ndogo na anga la bluu lililofunika maeneo hayo yenye mazingira mazuri ya mvuto.

Mbuzi waliofungiwa katika banda maalum lililoitengenezwa kwa mbao likiwa limewekwa kwa mpangilio na mtindo wa kisasa. Mbuzi hao wakiwa wamefungwa vichwa vyao katika eneo la malisho lenye majani yaliyowekwa kwa usafi, na hivyo kuimarisha afya za mbuzi hao kwa ajili ya kupata bidhaa ikiwemo nyama pamoja na maziwa.

Banda la kienyeji lililotengenezwa kwa mfumo wa kutumia mbao pamoja na mabati, likiwa zinatumika kufugia ng'ombe kwa ajili ya maziwa na nyama ufugaji huu ukiwa ni wa kienyeji unawaonyesha matumizi ya mbinu mbalimbali kwa yakupata mafanikio yenye tija.

Wanawake wawili wakiwa wamemshika mbuzi, pembeni ya shamba la mahindi. Hali hii ikionyesha ufugaji wa wanyama, jinsi unavyoshirikiana na kilimo cha biashara. Mbuzi huyo akiwa ameshikwa kwa umakini kwa ajili ya uangalizi na uchunguzi thabiti, ikiwa ni sehemu ya kuboresha mazao yanayotokana na mnyama huyo kama vile nyama, pamoja na maziwa.

Wafugaji wawili, mwanamume na mwanamke waliosimama kwenye sehemu ya wazi yenye kuku wengi wanaotembea huku na huko. Mandhari hii inaonesha juhudi za ufugaji wa kienyeji na mchango wake katika lishe pamoja na uchumi wa kaya.

Mfugaji yupo zizini akifuga bata akihakikisha wanapata chakula na maji ya kutosha huku akiwalinda dhidi ya magonjwa, jambo linaloonyesha umuhimu wa ufugaji kwa ajili ya lishe kipato cha familia.

Bata na kuku, wako katika eneo la wazi lenye hewa safi, wakionekana kutembea kwa uhuru huku wakila na kutafuta chakula. Hali hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa kienyeji, unaowezesha wanyama hao kustawi vizuri na kutoa mazao yaliyo bora.

Mfugaji wa kike yupo kwenye zizi akihudumia bata. Anahakikisha wanapata chakula, maji safi na mazingira salama. Shughuli hii inaonyesha jitihada za wanawake katika ufugaji wa ndege wa majini na kuongeza tija pamoja na lishe; kwa kipato cha familia.

Mfugaji wa bata katika eneo la nje akizungukwa na bata wengi, wanaotembea kwa uhuru wa kila na kutafuta chakula. Hali hii inaonyesha malezi ya ufugaji wa ki kisha wanyama wanastawi vizuri na kutoa mazao yaliyo bora.

Wafugaji wawili wamesimama ndani ya jumba la kufugia kuku wakifuatilia hali ya ndege hao na kuhakikisha wanapata chakula, maji safi na afya njema, hali hii inaonyesha utunzaji wa kisasa wa ufugaji wa kuku kwa lishe na uzalishaji ulio bora.

Mfugaji aliesimama akiwa amezungukwa na bata pamoja na kuku katika eneo hilo wanalotembea huru. Ikiwa inaonyesha mbinu za ufugaji wa kienyeji kwa ajili ya kuleta mazao ya mayai pamoja na nyama, kutokana na mifugo hiyo ya ndege.

Watu wawili wa kike wakiwa ndani ya banda la kuku wanatazama na kutoa huduma kwa ndege hao wakihakikisha wanapata chakula, maji safi na afya njema. Hali hii inaonesha juhudi za ufugaji wa kisasa wa kuku kwa lishe na uzalishaji mzuri.

Miche iliyoanza kuota na kumea vizuri baada ya mbegu bora kupandwa kwenye udongo wenye rutuba, likiwa limewekwa mfumo wa mabomba ya umwajiliaji pembeni yake, ambayo yanahakikisha unyevunyevu muda wote kwa ajili ya ustawi wa mazao hayo.

Mfuko wa mbegu za kabichi, umewekwa ukiwa na picha ya zao hilo ikionyesha aina ya mbegu zilizomo. Hali hii husaidia wakulima kutambua mbegu husika kwa urahisu na kuhakikisha mazao bora yanakua kwa afya na tija shambani.

Rafu iliyopangwa mifuko ya mbegu, kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika pamoja na maelezo ya kina yanayomsaidia mkulima kuchagua mbegu sahihi kwa ajili ya kilimo chake shambani, na hivyo kupata mafanikio yenye tija.

Wakulima waliokusanyika katika eneo la kitalu, wakishirikiana kupanda mbegu bora zitakazo waletea tija katika kilimo hicho, kwa kustawi mazao hayo yanayoandaliwa kabla ya kwenda kuwekwa kwenye shamba.

Shamba kubwa lililo tengenezwa kwa mfumo wa matuta, huku miche ikianza kuota na kustawi vizuri baada ya mbegu zenye ubora kupandwa katika shamba hilo, kwa kutumia mifumo ya kisasa na pia mabomba ya maji yakiwa wamepitishwa ili kuhakikisha unyevuunyevu unatosha ,kwaajili ya ukuaji wa mbegu hizo zenye kuleta mazao yenye tija na mafanikio

Makopo yaliyowekwa picha ya zao husika, yanayotumika kuhifadhia mbegu bora zilizofanyiwa uchunguzi na utafiti wa kitaalamu, kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali, yakiwa na maelezo ya kina yanayomsahidia mkulima kuchagua na kutumia mbinu sahihi katika kupanda mbegu hizo.

Miche mingi midogomidogo iliyoanza kustawi na kumea vizuri katika vifaa maalumu vilivyowekwa udongo, ikiwa ni matumizi ya upandaji wa mbegu bora kwa ajili ya kuzalisha mazao yenye mafanikio na tija katika kilimo.

Hema kubwa lililowekwa vifaa maalumu vilivyoanza kuchipua miche iliyomea vizuri baada ya mbegu bora kupandwa katika vifaa hivyo, ikionyesha matumizi sahihi ya mbegu na jinsi yanavyoleta mafanikio katika kilimo cha biashara au chakula.

Mfuko wa mbegu umewekwa kwa mpangilio mzuri, ukiashiria aina na ubora wa mbegu zilizomo ndani yake. Hali inayoonyesha umuhimu wa kuhifadhi na kusambaza mbegu bora, kuhakikisha miche yenye afya, ukuaji thabiti na mavuno bora katika kilimo.

Rafu iliyosheheni mifuko ya mbegu kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika pamoja na maelekezo ya kina, yanayosaidia mkulima kuelewa na kutambua mbinu sahihi katika upandaji wa mazao hayo, kutokana na mbegu hizo bora zilizohifadhiwa vizuri kwa kilimo endelevu chenye tija na mafanikio.

Miche michanga iliyoanza kuota na kumea baada ya kupandwa kwenye udongo wenye rutuba uliochanganywa na samadi, ikiwa ni matumizi ya mbegu zilizo bora na sahihi kwa ajili ya kilimo chenye tija na mafanikio.

Rafu iliyosheheni mifuko ya mbegu, ikiwa na picha ya mazao husika pamoja na maelekezo ya kina yanayotolewa kwa mkulima na hivyo kumsaidia kutumia mbinu bora kwa ajili ya kilimo endelevu chenye mafanikio na tija shambani.

Duka kubwa lililosheheni bidhaa mbalimbali, ikiwemo magunia yaliyojaa mbegu bora zilizoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Na hivyo kuwasaidia wakulima wanaokuja kuchagua mbegu hizo, kwa kwenda kuzipanda shambani kwa mafanikio na matokeo yaliyo chanya.

Rafu iliyosheheni mifuko ya mbegu, huku kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika na maelezo ya kina yanayomsaidia mkulima kuchagua na kuelewa mbinu gani sahihi za kutumia katika upandaji wa mbegu hizo kwa mazao yenye tija na mafanikio makubwa.

Vyombo maalum vilivyowekwa udongo pamoja na samani mbegu zilizo bora zikapandwa na hivyo kuchepua miche, iliyoanza kumea na kustawi vizuri. Hali hii inaonyesha matumizi sahihi ya mbegu jinsi yanavyoleta mazao yaliyo na tija.

Hema kubwa la mazao lililopandwa mbegu bora na wakulima waliojidhatiti katika kilimo cha kisasa na kuzalisha miche iliyomea na kustawi vizuri kwa ajili ya kilimo endelevu kabla ya kwenda kupandwa shambani na hivyo kuwasaidia wakulima hao kupata mafanikio yenye tija.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba kwa ajili ya kumwagilia mbegu bora, zilizopandwa shambani hapo na hivyo kuleta mafanikio yenye tija katika mazao hayo yatakayotumika kwa ajili ya biashara au chakula.

Miche midogo iliyoanza kumea ikistawi baada ya kupanda kwenye vifaa maalum vilivyowekwa udongo, ikiwa ni matumizi ya mbegu sahihi na zilizo bora katika kilimo kinachosaidia wakulima kutumia mbegu hizo kwa kuleta mazao yenye matokeo chanya.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba lililotengenezwa kwa mfumo wa matuta, na hivyo mboga zilizobora kupandwa katika eneo hilo zikastawi na kumea vizuri. Ikiwa ni sehemu ya matumizi ya mfumo bora katika uzalishaji wa kilimo.

Magunia yaliyoko wazi yakiwa yamesheheni mbegu mbalimbali kama vile za maharagwe, kunde, ulezi, mtama pamoja na njugu kwa ajili ya kuwarahisishia wakulima wanaotafuta mbegu zilizobora, wakapande kwenye mashamba yao na hivyo kujipatia mafanikio na kilimo chenye tija.

Mfuko maalum uliotumika kuhifadhia mbegu za mapapai, ukiwa na picha ya zao hilo ulilotumika katika kuimarisha upandaji wa mbegu zilizo bora na hivyo kuongeza mafanikio katika kilimo cha biashara.

Shamba lililotengenezwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mbegu bora zilizochipusha mazao yaliyoanza kumea na kuota vizuri. Huku mifumo ya kisasa ikitumiwa kama vile umwagiliaji wa maji kwa kupitisha mabomba kwenye matuta hayo na kuhakikisha unyevuunyevu unakuwepo muda wote kwa ajili ya ustawi wa mbegu hizo bora.

Mbegu zimeanza kuota kwa maendeleo mazuri zikitokeza miche midogo yenye majani ya kijani kibichi. Hali inayodhihirisha hatua muhimu ya mwanzo katika kilimo, ambapo juhudi za wakulima zinaanza kuonyesha matokeo ya matumaini ya mavuno bora.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa katika eneo la shamba, huku mbegu zilizo bora zikipandwa, na hivyo, kuimarisha mazao hayo kustawi vizuri, kwa ajili ya kilimo chenye tija na mafanikio.

Mwanamke aliyopo ndani ya duka maalum kwaajili ya kuuza mbegu za kilimo. Likiwa limesheheni rafu zenye makopo na mifuko yenye mbegu na hivyo kuwasaida wakulima kupata mbegu hizo kwa urahisi na kuimarisha kilimo chenye tija na mafanikio

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu wenye rutuba likiwa limepandwa mbegu zilizoanza kumea na kustawi vizuri baada ya mfumo sahihi wa kutumia mbegu zenye ubora na zilizofanyiwa uchunguzi kitaalamu, katika kuhakikisha kilimo kinakuwa chenye tija na mafanikio. Huku mabomba ya umwagiliaji yakipitishwa katika shamba hilo kuhakikisha kwamba unyevunyevu unakuwepo muda wote hata katika kipindi cha kiangazi.

Wakulima waliokusanyika katika eneo la shamba wakiwa wapo pembeni ya magunia yaliosheheni mbegu bora na nyingi zilizo jaa tayari kwa maandalizi ya kupanda mbegu hizo shambani kwa ajili ya kilimo endelevu chenye mafanikio makubwa.

Mbegu zilizopandwa na kuotesha miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri kwenye shamba lenye udongo wenye rutuba. Huku mabomba ya umwagiliaji yakipitishwa eneo hilo kwa ajili ya kuhakikisha maji yanatosha na kuleta unyevunyevu hata kipindi cha kiangazi.

Mifuko ya mbegu imepangwa kwa mpangilio mzuri, kila mfuko ukiwa na alama inayoshiria aina ya mbegu iliyomo ndani yake. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi na kusambaza mbegu bora ili kuhakikisha miti yenye afya na mavuno yaliyo bora.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo lililosheheni magunia yenye mbegu za mahindi wakiwa wanazikagua na kuziangalia vizuri, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya upandaji wa mbegu hizo bora kwa ajili ya kilimo endelevu chenye mafanikio na tija.

Rafu iliyosheheni mifuko ya mbegu, kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika na hivyo kuwasaidia wakulima katika uchanganuzi na kuchagua mifuko hiyo yenye mbegu, kwaajili ya kilimo endelevu kulingana na mahitaji yao shambani.

Mfuko uliotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa uchunguzi na utafiti kitaalamu ukiwa na maelezo ya kina yanayomsaidia mkulima kuchagua zao sahihi kwa ajili ya kupanda katika shamba lake kwa maendeleo.

Mbegu zilizopandwa kwenye vifaa maalumu vinavyoandaliwa kwa umakini vikihakikisha mazingira bora ya kuota, kupata lishe ya kutosha na unyevu unaohitajika, jambo linalowezesha mkulima kupata miche yenye nguvu na yenye ubora kwa kilimo cha kisasa.

Banda maalumu likiwa na mbwa ndani yake lililotengenezwa kwa matumizi ya kuhakikisha wanyama hao wa kufugwa wanapata malezi yaliyo bora na uangalizi wa kiafya katika sehemu hizo za kliniki ya wanyama.

Vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao vinavyotumika kwa ajili ya kufugia wanyama kama vile mbwa na paka. Na hivyo kuongeza usimamizi pamoja na malezi bora kwa mifugo hiyo, na hivyo kuleta urahisi wa kuwapatia matibabu.

Madkatari wawili wa mifugo wakiwa katika chumba cha kliniki ya wanyama, wanamuhudumia mnyama kwa uangalifu mkubwa wakitumia vifaa maalumu vya tiba, huduma hii ya kitaalamu inaonyesha kujali afya ya mifugo jambo linalosaidia ustawi wa wanyama na kuongeza tija katika ufugaji.

Daktari wa kike pamoja na wakiume wamesimama karibu na mbwa, wakimhudumia kwa umakini na kutumia vifaa maalumu vya tiba. Hii inaonyesha taaluma ya wataalamu wa mifugo katika kuhakikisha afya, ustawi na usalama wa wanyama mashambani au majumbani.

Kasha lenye picha ya mbwa, paka, pamoja na sungura; linaloonyesha matumizi ya dawa muhimu kwa ajili ya wanyama katika kliniki. Na hivyo kuchangia katika matibabu yanayotolewa kwa kustawisha afya za wanyama hao husika.

Banda maalumu lililotengenezwa kwa mbao pamoja na bati likiwa lina mbwa wawili ndani yake. hali hii inayoonyesha malezi bora kwa wanyama wa kufugwa na hivyo kuleta urahisi wa kuwapatia huduma za kitabibu kwa ustawi wa afya zao.

Vibanda vya chuma vya kufugia wanyama vimewekwa kwa mpangilio thabiti vikilinda mifugo dhidi ya wanyama wengine na hari mbaya ya hewa, muundo huu unaonesha juhudi za kitaalamu za kuhakikisha afya, ustawi na usalama wa wanyama katika ufugaji wa kisasa.

Vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa mbao, vinavyotumika kwa ajili ya kufugia wanyama mbalimbali kama vile paka pamoja na mbwa. Ikiwa ni sehemu inayorahisisha malezi bora na huduma za kiafya zitolewazo kwa wanyama hao husika.

Mbwa mdogo aliyesimama pembezoni mwa banda maalumu, lililotengenezwa kwa mbao, ikiwa ni sehemu ya malezi bora ya wanyama hao wa kufugwa, akiwa anakula na kunywa chakula kilichopo katika vyomb maalumu vilivyowekwa eneo hilo lenye mazingira safi.

Madaktari wa kliniki ya wanyama wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, wamezungukwa na mbwa wadogo wanaoangalia kwa uchunguzi na matibabu ya kiafya kwa ajili ya kuimarisha ukuaji wao kwa kuzingatia afya nzuri.

Tembo mkubwa aliyesimama porini, huku watu wakiwa mbali wanamtazama kwa tahadhari. Mandhari hii inaonyesha heshima na tahadhari ya wanadamu mbele ya wanyama wa porini, waliopo katika makazi yao ya asili.

Ndege aliyesimama katika tawi la mti akitazama mazingira ya asili yenye utulivu mandhari, hii inaonyesha uzuri wa wanyamapori wanaoishi kwa uhuru wakihifadhi urithi wa mazingira na kuleta mvuto wa kiasili.

Nyoka mkubwa amejikunja kwa umbo la mduara mwili wake mrefu na wenye madoa ukionekana wazi, mandhari hii inaonyesha uimara wanyama wa porini na nafasi yao muhimu katika kulinda mizani ya mazingira ya asili.

Watalii wakiwa katika eneo la maonyesho ya wanyama, wanacheza na twiga kwa kuwashika vichwa vyao, sehemu inaonyesha mazingira ya wanyama wa porini, walivyo na thamani na hivyo kuwavutia watu mbalimbali.

Nyati wawili waliosimama ndani ya maji ikiwa ni sehemu ya porini inaonesha uhusiano wa wanyama hao, jinsi wanavyo tegemeana na miundombinu kama vile vyanzo vya maji kwenye maisha yao ya kila siku.

Ndege mkubwa anapigana na nyoka kwa mabawa na makucha yake makali huku nyoka akijikunja kwa nguvu akijaribu kujitetea, tukio linaloonyesha mapambano ya kiasili katika pori katika ya mnyama mla wanyama na mnyama mla nyama.

Twiga mrefu aliyesimama kwa utulivu akitazama mbali shingo yake ndefu ikionekana wazi katikati ya mazingira hayo ya asili akionyesha uzuri wa upekee wa wanyama wakubwa wa porini wanaoishi kwenye mazingira ya kijani yenye uoto wa asili.